Watu wakichambua kahawa, ambayo ni hatua muhimu katika mchakato wa uzalishaji wa zao la biashara. Shughuli hii inaonyesha kazi ya mikono na ushiriki wa jamii katika kuhakikisha ubora wa mazao na faida ya usindikaji, ikisisitiza mchango wa kilimo cha kahawa katika kukuza kipato cha mkulima na maendeleo ya kiuchumi kupitia ushirikiano wa kijamii.

Nyanya nyingi zilizokomaa zikiwa zimetandazwa ardhini huku watu wawili wakizichambua na kuziweka kwenye chombo cha plastiki katika mazingia yenye baiskeli na gari la mkokoteni pembeni. Mandhari hii inaangazia nyanya kama zao la biashara inayochangia kipato cha wakulima wadogo ambapo mavuno hukusanywa kwa mikono na kuandaliwa kwa ajili ya usafirishaji kuwapeleka sokoni.

Watu wakivuna viazi kwa wingi katika shamba la kilimo cha biashara ambapo viazi vimekusanywa na kuwekwa kwenye magunia kwa ajili ya kusambazwa na kuuzwa. Shughuli hii inaonyesha ushirikiano wa jamii katika uzalishaji wa chakula. Ikisisitiza umuhimu wa kilimo cha viazi katika kuongeza kipato cha wakulima.

Watu wakivuna kahawa katika shamba lenye mimea yenye afya, wakikusanya mazao ya kahawa yaliyotapakaa ardhini kwenye magunia. Shughuli hii inaangazia uzalishaji wa kahawa kama zao la biashara, linalohitaji nguvu kazi ya mikono na lina mchango mkubwa katika kipato cha wakulima.

Mkulima akiwa shambani juu ya udongo mwekundu amebeba tikitimaji kubwa begani, huku akiwa amezungukwa na matikiti yaliyovunwa pamoja na mitungi ya plastiki ya rangi ya samawati na njano. Mandhari hii inaangazia tikitimaji kama zao la biashara linalohitaji nguvu kazi na maandalizi makini wakati wa mavuno, ambapo uzalishaji wake huchangia kipato kwa wakulima.

Watu wawili wakifanya kazi katika bustani yenye mbogamboga zenye afya kama; kabichi na mbaoga za majani, katika udongo wenye rutuba na mazingira yenye uoto mwingi. Shughuli hii inaonyesha kilimo cha mbogamboga kama mazao ya biashara, yanayochangia lishe bora, ajira na kipato kwa wakulima.

Mtu akiwa kwenye shamba la nyanya huku akiwa amechuchumaa, karibu la lundo la nyanya akizishika mkononi kwa ukaguzi na kuonyesha ubora wa mazao, nyuma yake kuna mistari ya mimea ya nyanya iliyo pandwa kwa mpangilio mzuri, na kuungwa kwa miti au nyavu. Ikionyesha ni kilimo cha kisasa cha nyanya kama zao la biashara linalo hitaji uangalizi wa karibu, nguvu kazi ya binadamu ili kuweza kuwapatia kipato wakulima.

Vitunguu vilivyokomaa vikiwa vimepandwa kwa safu kwenye udongo mweusi, huku baadhi ya maji yakionyesha dalili za kukauka na magugu yakichipuka kati ya mimea. Mandhari hii inaangazia vitunguu kama zao la biashara linalohitaji usimamizi makini wa udongo, maji na usafi wa shamba ili kuhakikisha mavuno bora kwa mazao na faida kwa wakulima.

Watu wakivuna vitunguu vyekundu katika shamba la kilimo, wakivikusanya kutoka ardhini na kuviweka kwenye vyombo, huku rundo kubwa likionekana mbele na mandhari yenye milima kwa mbali. Mandhari hii inaangazia vitunguu kama zao la biashara linalohitaji nguvu kazi na usimamizi wa mavuno, ambapo uzalishaji wake huchangia kipato cha wakulima.

Wakulima wawili wakichambua mahindi meupe yaliyovunwa kwa wingi shambani huku mashina aliyokauka yakionyesha mwisho wa msimu wa kilimo shuguli hii baada ya mavuno inaangazia uzalishaji wa mazao ya biashara ambapo mahindi huchangia kipato kwa wakulima kwa kuyapeleka sokoni.

Mkulima akiwa shambani amesimama karibu na magunia mawili yaliyojaa pilipili hoho za kijani huku akizishika mikononi kwa ukaguzi au kuonyesha ubora wa mazao. Mandhari ya kijani na anga yenye mawingu ikionyesha mazingira ya kilimo ikisisitiza pilipili hoho kama zao la biashara linalochangia kipato kwa wakulima.

Watu wakivuna nyanya katika shamba ambapo mwanamke aliyaa mavazi ya kitamaduni angavu anakusanya nyanya zilizoiva kwenye kontena la plastiki la samawati huku wengine wakishiriki kwa nyuma. Mandhari hii inaangazia nyanya kama zao la biashara linalohitaji nguvu kazi ya mikono na ushirikiano wa kijamii, likichangia kipato kwa wakulima.

Watu wakivuna kahawa moja kwa moja kutoka shambani katika mazingira yenye uoto mnene wa kijani ukionyesha hatua ya awali katika uzalishaji wa zao la biashara ya kahawa. Shughuli hii ya kuvuna kwa mikono inaakisi umuhimu na ubora wa mazao, ushiriki wa jamii katika kilimo na mchango wa kahawa katika kukuza uchumi wa wakulima.

Mmea wa nyaya ukiwa na matunda ya rangi tofauti kwanzia kijani hadi nyekundu ikionyesha hatua mbalimbali za ukuaji hadi kufikia mavuno huku mmea hukingiwa na vigingi vya mbao na kuzungukwa na majani yenye afya. Mandhari hii inaangazia nyanya kama zao la biashara lianalohitaji uangalizi wa karibu na mbinu bora za kilimo ili kuongeza ubora wa mazao.

Mtu aliyevaa shati la njano yenye mistari akifikia matunda ya kahawa kutoka kwenye miti yenye majani mengi. Akiwa katikati ya uoto mnene wakitropiki; mandhari hii inaangazia shughuli ya kuvuna kahawa kwa mkono kama sehemu ya uzalishaji wa mazao ya biashara, ikionyesha mchango wa kulima katika uchumi kupitia kilimo cha kahawa.

Shamba la mazao ya biashara likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu kwenye udongo mwekundu ikisaidiwa na miti ya mbao kwa ajili ya kutambaa, na mfumo wa umwakigiliaji wa matone kwa usimamizi bora wa maji, mpangilio huo wa kisasa huongeza jita bora wa mazao kwa nyanya na ufanisi wa uzalishaji kwa kutumia mbinu endelevu.

lundo kubwa la viazi vilivyovunwa shambani huku watu kadhaa wakishiriki katika shughuli za kilimo, jambo linaloonyesha mafanikio ya uzalishaji wa mazao ya biashara katika mazingira haya. Viazi ni moja ya zao la biashara ambalo huchangia kwa kiasi kikubwa katika kipato cha wakulima, usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi kupitia masoko ya ndani na nje ya nchi.

Mtu akivuna nyanya kwenye mimea iliyopandwa kwenye bustani akiwa mandhari hii inaangazia kama nyanya ni zao la biashara linalolimwa kwa ungalizi wa hali ya juu katika mazingira yaliyodhibitiwa kuhitaji mbinu za kilimo uvunaji wa mikono ili kurahisisha mazao na faida kwa wakulima.

Shamba la pilipi iliyopandwa kwa mstari kwenye matuta yaliyofunikwa kwa plastiki, mbinu inaosaidia kuhifadhi unyevu na kudhibiti magugu. Huku pilipili zikiwa katika hatua mbalimbali za kukomaa, kutoka kijani hadi nyekundu. Mandhari hii inaonesha kilimo cha kisasa cha biashara kwa kutumia mbinu bora za usimamizi wa ardhi, ikisisitiza uzalishaji wenye tija na ubora wa mazao ambao huwapatia wakulima kipato.

Watu wakibeba vyombo vikubwa vya plastiki vilivyojaa kahawa mbichi juu ya vichwa vyao katika mazingira hayo yenye udongo mwekundu na uoto wa kijani wakishiriki katika shughuli ya uvunaji wa mazao ya biashara kwa njia ya mikono, nadhali hii inaangazia mchango wa nguvu kazi ya kijadi katika mnyororo wa thamani wa kilimo cha kahawa ikionyesha umuhimu wa zao hili katika kuongeza kipato cha wakulima.

Mkulima haliyevaliia mavazi ya kazi, akiwa amesimama pembeni ya rundo kubwa la makabichi aliyovuna, katika mazingira ya kilimo cha wazi, jambo linaloashiria mafanikio ya uzalishaji wa mazao ya biashara kwa kiwango kikubwa, ambapo mazao haya hupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa, kumpatia kipato kwa mkulima.

Mafungu ya nyanya zilizoiva zikiwa zimehifadhiwa katika makreti yaliyopangwa na safu juu ya njia ya udongo katika mazingira ya shamba. Huku nyanya hizo zikiwa na rangi nyekundu angavu na ukubwa unaofanana. Mandhari hii inaangazia uzalishaji wa nyanya kama zao la biashara, ikionyesha hatua baada ya mavuno umuhimu wa usimamizi bora wa mazao na maandalizi ya soko.

mti wa ndizi wenye majani makubwa kijani kibichi katika bustani ya nje ukiwa umezungukwa na mimea mingine na nyasi huku uzuri wa anga yenye mawingu ukiakisi na ukionekana nyuma ya uzio wa mbao mandhari hii inaakisi wakulima wadogo wanaotegemea mimea ya matunda kama ndizi kwa matumizi ya nyumbani.

Miche michanga ikichipua kutoka kwenye udongo wenye unyevunyevu ikiwakilisha hatua ya mwanzo ya kilimo ambapo wakulima huandaa shamba, kupanda mbegu na kufuatilia uotaji wa mimea kwa uangalifu. Mandhari hii inaangazia jukumu la wakulima katika kuhakikisha ukuaji mzuri wa mazao kwa kutumia mbinu bora za kilimo.

Mkulima akifanya kazi katika shamba lenye mistari ya mimea ya majani kijani inayoweza kuwa kabichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri na kuwekewa mifumo ya umwagiliaji sambamba na mimea. Udongo mwekundu uliochanganywa vizuri unaonyesha maandalizi bora ya kilimo huku mandhari ya miti na vilima kwa mbali ikithibitisha mazingira. Mandhari hii inaangazia juhudi za wakulima katika kutumia mbinu za kisasa kama umwagiliaji.

Wakulima wakitumia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha ndani ya nyumba, kwa kulima pilipili, hoho za njano zilizopangwa kwa mistari kwenye matuta ya udongo, kila mmea ukiungwa mkono kwa kamba ili kusaidia ukuaji wima na kuhimili uzito wa matunda. Mazingira haya yanayodhibitiwa huwawezesha wakulima kupata mazao bora kwa wingi.

Shamba lililolimwa kwa ustadi kwa kutumia mbinu ya mazao mchanganyiko ambapo mahindi na matikiti maji kwa pamoja katika udongo mwekundu huku njia ya wazi ikitoa nafasi ya kupita mandhari hii inaangazia maarifa ya wakulima katika kutumia ardhi kwa ufanisi kudhibiti magugu na kuongeza mavuno kwa kutumia mbinu ubunifu zinazochangia kilimo chenye tija.

Wakulima wakihidumia mimea ya nyanya za kisasa katika mazingira ya kilimo cha ndani, ambapo mimea imepandwa kwenye mifuko maalumu na kupangwa kwa mpangilio mzuri kando ya njia ya mbao, nyanya zinazoonekana zikiwa katika hatua mbalimbali za ukuaji, zikiwemo zilizoiva na ambazo bado ni mbichi. Jambo linaloonyesha juhudi za wakulima katika kutumia teknolojia ya bustani na kilimo cha mifuko ili kuongeza tija.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika mazingira ya kilimo yaliyodhibitiwa, ambapo mimea michanga imepangwa kwa mistari na bomba jeusi lenye vali za kijani hutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mandhari hii inaangazia jinsi wakulima wanavyotumia teknolojia ya kisasa katika kuboresha matumizi ya maji, kuongeza ufanisi wa kilimo na kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea.

Vikopo vidogo vya plastiki vilivyopangwa kwa ukaribu, kila kimoja kikiwa na udongo wa miche changa ya mimea inayochupua. Hali inayoonyesha hatua ya mwanzo ukuaji wa mimea. Mazingira haya ya ndani yanaonekana kuwa karibu na dirisha, kwa ajili ya mwanga wa siri yanaashiria juhudi za wakulima wa bustani katika kuandaa miche kwa ajili ya kupandikiza.

Trekta jekundu likivuta mashine ya kulimia katika shamba kavu lililoandaliwa kwa ajili ya kupanda ambapo meno ya mashine hayo yanavunja mabonde ya udongo na kuyasawazisha ardhi. Matumizi ya mashine hii ya kisasa yanaonyesha maendeleo ya teknolojia ya kilimo katika kuongeza kasi na ufanisi wa maandalizi ya mashamba.

Mashine ya kisasa ya kilimo, ikifanya kazi shambani kwa kukusanya na kufunga nyasi zilizokatwa kuwa marobota ya mviringo, jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia katika kurahisisha kazi za kilimo. Mashine hiyo yenye muundo wa chuma na minyororo inaongeza ufanisi wa usindikaji wa malisho kwa ajili ya mifugo.

Mashine maalum ya kilimo ni magurudumu sita, tanki la kupulizia dawa na mbolea kimiminika, na sehemu ya kiufundi inayoiendesha kujiuzia kwa usahihi. Mashine hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo kwa ajili ya usimamizi bora wa mazao.

Mashine ya kilimo iliyo unganishwa nyuma ya trekta ya samawati, ikikusanya na kupanga majani yaliyo katwa kuwa mistari kwa ajili ya kufungwa balo. Teknolojia hii huongeza Kasi na ufanisi wa malisho, kupunguza kazi za mikono kuwasaidia wakulima kuhifadhi majani kwa matumizi ya badae kama chakula cha mifugo.

Trekta ya rangi ya samawati ikifanya kazi na kulima shamba; ambapo ardhi zinaonekana kuchangamka kutokana na harakati za mashine. Matumizi ya mashine hii ya kilimo huongeza ufanisi wa maandalizi ya ardhi, kupunguza kazi za mikono, na kuwezesha wakulima kuandaa mashamba kwa haraka kwa ufanisi; hivyo changia katika uzalishaji bora wa mazao.

Mashine ya kilimo iliyo wekwa kwenye shamba la kijani kwenye maua chini ya anga wa sumawati. Mashine hiyo hutumika kukata na kuandaa nyasi kwa ajili ya malisho, ambapo husaidia kukausha majani kwa haraka na kuonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha nyasi kwa lengo la kuongeza tija.

Mashine ya kilimo ambayo husaidia kuvuna na kumwagilia shambani. Mashine hii huongeza tija, hupunguza matumizi ya rasilimali na kuwezesha uzalishaji endelevu wa chakula katika mazingira yaliyodhibitishwa, hivyo kuleta mapinduzi katika sekta ya kilimo kupitia matumizi ya akili bandia.

Mazingira ya bustani yenye mimea mirefu ya kijani inayolimwa kwa mfumo wa haidroponiki huku gari la kiotomatiki likisafiri kwenye reli nyembamba kati ya mistari ya mimea. Mfumo huu unaangazia matumizi ya mashine za kilimo katika teknolojia ya kisasa, ambapo vifaa vya kiotomatiki hutumika kurahisisha shughuli za kilimo, kama uvunaji, upandikizaji wa ukuaji, na usambazaji wa virutubisho.

Mashine ya kukatia nyasi ya mtindo wa zamani yenye fremu ya kijani, sehemu ya kukata nyekundu, injini juu na vishikio vyenye mipini myekundu, ikiwa juu ya nyasi zilizokatwa vizuri, mandhari hii inaangazia mchango wa mashine za kilimo katika usimamizi wa mazingira ya shamba hasa kwa kazi za ukataji wa nyasi kwenye bustani au viwanja.

Mashine ya kilimo nyekundu iliyounganishwa na sekta ya kilimo shamba lenye mimea michanga ikionyesha matumizi ya tukiongea ya kisasa, ambapo hupunguza magugu na kuongeza hewa kwenye udongo. Mashine hii huchangia kuongeza ufanisi wa kazi kupunguza gharama za nguvu za kazi na kuboresha afya ya udongo.

Treka jekundu likifanya kazi shambani lenye udongo mwekundu, likiwa limeunganishwa na kifaa cha kilimo kinachotumika kupanda au kulima. Huku mtu mmoja akiwa ameketi nyuma akisimami shughuli, hiyo mandhari hii yenye miti maji na majengo kwa mbali. Inaonyesha matumizi ya mashine ya kifaa katika kilimo kwa lengo ya kuongeza ufanisi kupunguza kazi ya mikono.

Trekta dogo ya kukoroga udongo yenye rangi nyekundu ikifanya kazi kwenye sehemu ya shamba ambapo udongo umetifuliwa hivi karibuni na mazingira ya nyuma yanaonyesha uoto wa kijani, mandhari hii inaangazia matumizi ya mashine za kilimo katika maandalizi ya ardhi ikionyesha jinsi teknolojia inavyosaidia wakulima kuongeza ufanisi.

Mabwawa ya kufugia samaki yaliyofunikwa kwa wavu wa kijani na kutengenishwa na matuta ya udongo yakizungukwa na mazingira ya kijani na miti, jambo linaloonyesha mbinu ya kisasa ya kulinda samaki dhidi ya hatari za nje kama wanyama wakali na uchafuzi wa mazingira. Ufugaji huu husaidia kuongeza usalama wa samaki, tija ya uzalishaji na kipato cha wakulima.

Kitu cha ufungaji wa samaki chenye matenki ya maji ya mstatili yaliyopangwa kwa mpangilio yakitumika kwa kuzalisha na kulea samaki katika mazingira yaliyodhibitiwa, huku msitu mnene na jengo dogo likionekana kwa nyuma. Mandhari hii inaonyesha mbinu za kisasa za ufungaji wa samaki zinazochangia usalama wa chakula.

Samaki wakifungiwa kwenye chombo cha kufugia samaki yenye changarawe ya rangi mbalimbali na mimea ya plastiki, kuonyesha mazingira ya ufugaji wa samaki wa mapambo katika mfumo wa ndani. Ufugaji huu unahitaji udhibiti wa hali ya hewa, lishe sahihi na usafi wa mazingira; ili kuhakikisha afya na uzuri wa samaki.

Bwawa dogo la mapambo lenye mtiririko wa maji kupitia mawe ya kutelezesha; likizungukwa na mimea ya majini, majani marefu na sanamu za kinyonga na korongo. Mandhari hii ya bustani inaonyesha mazingira tulivu yanayoweza kutumika kwa ufugaji wa samaki wadogo wa mapambo; ikisisitiza uzuri wa usanifu wa bustani, umuhimu wa ikolojia ya maji na nafasi ya ufugaji wa samaki katika kuboresha mandhari.

Samaki wakiogelea kwenye chombo chenye changarawe ya rangi mbalimbali. Mimea ya majini na vifaa vya kuchuja maji, ikionyesha mazingira yaliyodhibitiwa ya ufugaji wa samaki. Ufugaji huu wa kisasa huwezesha kudhibiti afya na mazingira ya samaki kwa ufanisi na hufaa kwa matumizi ya nyumbani, biashara ndogo na elimu ya mazingira.

Aqaliamu ndogo, yenye samaki wachache wakielea kati ya vipambo vya rangi kama kokoto, marumaru, gamba la bahari na jiwe la rangi ya chungwa, likiwa limewekwa juu ya kaunta . Mandhari hii inaangazia ufugaji wa samaki wa mapambo katika mazingira ya ndani, ambapo aqaliamu hutumika kama makazi salama na ya kuvutia.

Shamba la kijani lililogawanywa katika mashamba ya mistatili likizungukwa na miti mirefu na watu, wakifanya kazi ya kilimo. Mandhari hii inaangazia mwingiliano kati ya misitu na kilimo cha jadi ambapo miti huchangia kuhifadhi unyevu, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kuimarisha ikodia ya shamba hivyo huonyesha umuhimu wa misitu katika kuendeleza kilimo endelevu.

Mlango wa pango katika msitu mnene, ambapo miti mikubwa yenye mizizi iliyo wazi na majani mengi imetanda karibu na njia ambayo inayoelekea pangoni. Mandhari hii ya misitu inaonyesha uzuri wa mazingira asili, ikitoa fursa kwa utalii wa kiikolojia, elimu ya mazingira na uhifadhi wa urithi wa asili.

Mtu akiendelea na shughuli za kutunza mimea mingi ya kijani katika eneo la misitu, huku akiwa amevaa shati la mistari na buti nyeusi. Mandhari hii inaangazia juhudi za upandaji wa malezi ya miche ya miti kama sehemu ya kilimo cha misitu, ikilenga kuhifadhi mazingira, kutunza mandhari ya kijani na kuendeleza matumizi ya miti.

Mandhari ya msitu wenye miti mirefu na njia ya udongo inayopita katikati huku mbwa akiwa katikati hali isiyo ya kawaida upande wa kulia, mazingira haya yanaonesha uzuri wa misitu Kama sehemu asili yenye uoto mnene maisha ya viumbe hai na umuhimu wake katika uhifadhi ikolojia ya mazingira.

Mmea wenye majani yenye afya uliochipua kwa njia ya kilimo cha maji ndani ya kikombe cha wavu, ambapo mizizi yake kuenda moja kwa moja kwenye mfumo wa maji yenye mchanganyiko wa maji na virutubisho badala ya udongo. Mandhari ya nyuma inaonesha mimea mingine inayokua kwa mfumo huohuo ikithibitisha ufanisi wa kilimo Cha kisasa kinachotumia rasilimali kwa uangalifu.

Kilimo cha mfumo wa haidroponiki katika mazingira ya ndani ambapo ubao yenye matunda ya mviringo umeandaliwa kwa ajili ya kupandikiza mimea bila udongo na taa maalum za ukuaji zimesimamishwa juu kutoa mwanga wa bandia. Mandhari hii inaonesha teknolojia ya kisasa ya kilimo inayoweza kuzalisha mazao kwa ufanisi katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ndani ya bustani ambapo mboga za majani hukua kwenye mabomba yaliyopangwa kwa usawa juu ya viuzi bila kutumia udongo. Mandhari hii inaangazia mbinu ya kisasa ya kilimo inayotumia maji kwa ufanisi mkubwa na nafasi ndogo huku mazingira ya bustani yakithibiti hali ya hewa ili kuhakikisha ukuaji wa mimea.

Mfumo mdogo wa kilimo cha haidroponi ambapo tanki la samaki hutoa virutubisho kwa njia inayopandwa juu kwenye vitanda vyenye kokoto, huku mimea ikisaidia kusafisha maji yanayorejea kwa samaki. Mzunguko huu wa ekolojia huwezesha uzalisha wa chakula kwa ufanisi bila kutumia udongo na ni mbinu endelevu inayofaa kwa maeneo yenye uhaba wa udongo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea ya majani ya kijani huota juu ya kipande cha povu kinachotowelea, huku mizizi ikining'inia ndani ya ndoo yenye mchanganyiko wa virutubisho. Mandhari hii inaangazia mbinu ya kisasa ya kilimo bila udongo inayowezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji, hivyo huongeza kasi ya ukuaji, kupunguza matumizi ya ardhi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi wa wima, uliotengenezwa kwa mabomba yaliyopangwa ya ngazi, bomba likiwa na mashimo ya kupandia mimea midogo inayochipua, huku virutubisho vikisambazwa kupitia mabomba ya maji moja kwa moja kwenye mizizi bila kutumia udongo.

Shamba la haidroponi lililo wazi ambapo mboga za majani zinakuwa ndani ya mirija myeupe ya plastiki, iliyopangwa kwa mistari sambamba na kila mmea ukiwa kwenye tundu maalumu juu ya bomba. Mfumo huu wa kisasa wa kilimo hutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji baadala ya udongo.

Shamba kubwa la mananasi ambapo mimea imepangwa kwa mistari ya kitaalamu, kila mmea ukiwa na tunda la nanasi linalochomoza katikati ya majani marefu na makali. Mandhari hii inaonyesha kilimo cha viwandani kinachotumia mbinu za kisasa za uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa lengo la kuongeza tija.

Shamba lenye mistari ya mboga za majani kama kabichi zinazokua katika udongo wenye rutuba, ukiwa na upeo mpana unaoendelea hadi mbali chini ya anga lenye mawingu mepesi. Huku miti na nguzo za umeme zikiwa kwenye upeo wa macho, mandhari hii inaangazia kilimo cha viwandani kinachotumia upandaji wa mimea ambapo mazao haya baada ya kukua hupelekwa viwandani kwa ajili ya usambazaji na uchakataji.

Shughuli za kilimo viwandani yenye muundo wa chuma na nyenzo za kuingiza mwanga wa asili, ambapo watu wawili wanatunza mistari ya mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio na kuungwa kwa nyuzi kutoka juu, ili kusaidia ukuaji kwa wima ambapo mazao haya baada ya kukua hupelekwa viwandani na kuweza kufanyiwa uchakataji.

Wafanyakazi wawili wakihudumia mimea katika shamba lenye mfumo wa kulinda mimea kwa plastiki, ishara ya kilimo cha ndani kinachotumia teknolojia na mazingira yaliyodhibitiwa. Mmoja amevaa mavazi ya kinga na mavazi rasmi ya kofia, akionyesha salama na utaratibu wa kazi, huku mazingira hayo yakisisitiza uhifadhi wa mazao kwa tija, usafi, ili kuweza kupeleka mazao ghafi kuweza kufanyiwa uchakataji.

Shamba kubwa la mananasi yaliyopangwa kwa mpangilio, kila mmea ukiwa na tunda moja linalokuwa katikati. Jambo linaloonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya masoko na viwanda. Kilimo hiki cha viwandani hutegemea mbinu za kitaalam na usimamizi wa kisasa ili kuongeza tija, kuchangia katika uchumi wa kilimo, na kuimarisha usalama wa chakula kupitia usindikaji wa matunda."

Miundo wa bustani uliotengenezwa kwa plastiki na wavu ukiungwa na fremu za mbao au chuma ndani yake Kuna mimea iliyositawi mimea kwa mpangilio maalumu, mandhari hii inaangazia kilimo Cha binadamu kinachotumia tekinolojia ya mazingira iliyodhibitiwa ili kuongeza uzalishaji kupunguza athari za hali ya hewa, na kupunguza uharibibifu wa mazao ili kupeleka viwandani ili kuweza kufanyiwa uchakataji.

Shamba la kisasa lenye mistari ya mimea ya majani kama kabichi inayokuwa kwa mpangilio katika udongo ulioandaliwa vizuri huku mazingira ya nyuma yakionesha miti na miundombinu na majengo ya kilimo. Mandhari hii inaangazia kilimo cha viwandani kinachotumia mbinu za kitaalamu na miundombinu ya kisasa ili kuongeza tija na kuweza kupeleka mazao viwandani kuweza kufanyiwa uchakataji.

Mazingira ya ndani ya chumba cha kuoteshea mimea yenye miundo ya matawi ya chuma iliyofunikwa kwa plastiki inayopenyesha mwanga ambapo mimea ya nyanya imepandwa kwenye vitanda vya udongo na kuungwa kwa nyuzi kutoka juu ili kusaidia ukuaji wima. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone umeonekana ukikimbia sambamba na mistari na mimea jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha viwandani kwa lengo la kukuza na kuongeza tija.

Shamba la migomba lililopangwa kwa mistari katika mazingira ya wazi ambapo mimea yenye majani makubwa ya kijani inaonekana ikikua kwa wingi huku wavu wa samawati ukitumika karibu na mizizi kwa ajili ya ulinzi na usaidizi wa ukuaji. Pembeni kuna eneo kavu lililovunwa likionyesha mzunguko wa uzalishaji. Mandhari hii inaangazia kilimo cha viwandani cha ndizi kinachotumia mbinu za kisasa na miundombinu ya kilimo ambapo mazao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kufanyiwa uchakataji.

Kitanda cha bustani chenye mimea michanga, iliyo kuwa kwa mpangilio mzuri, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone, ukiwa umewekwa kwa ustadi wa kutumia mabomba meusi, yenye vipitishio vya maji vinavyo unga moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mbinu hii ya kisasa huongeza ufanisi wa kilimo kupunguza upotevu wa maji.

Shamba linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa ardhini ambapo maji husambazwa kupitia mifereji kati ya matuta ya mazao na kutumia bomba kutoka kwenye mfereji mkuu. Mpangilio huu unaonyesha mbinu ya jadi lakini yenye ufanisi wa kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ikilenge kuimarisha ukuaji wa mazao na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika bustani ambapo bomba jeusi limewekwa juu ya udongo, na tone la maji likitoka kwenye tundu karibu na mmea mchanga; ishara ya mbinu ya kisasa inayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo wenye unyevunyevu na mimea yaliyochipua kwa afya, vinaonyesha ufanisi wa teknolojia hii katika kuhifadhi maji kuimarisha ukuaji wa mimea.

Shamba lenye mistari ya mimea changa iliyopandwa kwa mpangilio kila mstari ukiweka bomba la umwagiliaji wa matone linalopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea. Mandhari hii inaangazia matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone katika kilimo cha kisasa ikilenga kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji.

Mandhari ya milima yenye vilele vya miamba viliyofunikwa kwa theruji chini ya anga la samawati huku sehemu ya mbele ikiwa na mimea yenye majani mapana na mashine yenye maua, ikionyesha uzuri wa mazingira asili katika maeneo ya juu ya milima. Mandhari hii inaangazia utofauti wa ikolojia ya milimani na umuhimu wa uhifadhi wa mazingira.

Bwawa kubwa la maji lililozungukwa na udongo mwekundu, uoto wa kijani na barabara inayopita kando ya bwawa huku mnara ukichipua maji ikionekana pembeni, mandhari hii ya asili yenye milima, mashamba na misitu inaangazia uzuri wa mazingira na umuhimu wa uhifadhi wa maji katika maisha ya binadamu ikisisitiza mchango wa rasilimali za maji katika kuhifadhi mazingira.

Mandhari ya asili ya Savana yenye udongo wa rangi ya kahawia nyekundu, nyasi fupi, vichaka vya kijani na miti mirefu yenye miundo ya juu tambarare, huku anga lenye mawingu linaakisi mazingira ya kiikokolojia ya Afrika Mashariki yanayojulikana kwa mazingira ya kieikolojia.

Mandhari pana ya savanna yenye nyasi ndefu za kijani na manjano pamoja na vichaka vilivyotawanyika huku milima ikionekana kwa mbali chini ya anga lenye mawingu, mandhari hii ya asili inaakisi uzuri wa mazingira ya wazi na umuhimu wa ikolojia ya savanna katika uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya savana yenye nyasi ndefu za kijani na mstari wa miti wa Mninga, yenye vilele vilivyonyooka, ikitanda hadi upeo wa macho chini ya anga lenye mawingu mazito, ikionyesha uzuri wa mazingira asili ya nyanda za juu za kitropiki, penye umuhimu mkubwa wa kiikolojia.

Mandhari ya asili ya milima yenye uoto wa kijani kibichi, mashamba yaliyopandwa na maeneo yaliyofyekwa hivi karibuni, huku barabara ya udongo ikipinda na kuunganisha vilima na miundo mbalimbali kwa nyumba au majengo ya kilimo, mandhari hii inaangazia mwingiliano wa mazingira ya asili na shughuli za kilimo ikisisitiza matumizi endelevu ya ardhi.

Mandhari ya kuvutia mwambao ya ziwa katika savannah afrika, ambapo punda milia wanachunga kwenye nyasi za kijani, mbele ya kundi kubwa la ndege, waliopanga kwa uzuri ndani ya maji ya ziwa. Huku mti wenye matawi yaliyonyooka ukiongezeka kina upande wa kulia na milima ya mbali, ikifunga upeo wa macho chini ya anga lenye mawingu mepesi. Mandhari hii na kisu uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari ya asili yenye milima yenye uoto wa mnene wa kijani ukiwa na mchanganyiko wa miti na vichaka, pamoja na jabiri lililo wazi katikati ya mteremko. Mandhari hii inaangazia uzuri wa mazingira ya mlimani na umuhimu wa kuhifadhi misitu, ambapo maeneo haya ya uchangia katika ikolojia endelevu kwa kudhibiti mzunguko wa maji na kupunguza mmomonyoko wa ardhi.

Mandhari ya asili ya savana, yenye nyasi za kijani na miti iliyotawanyika, huku milima na miamba yenye uoto ikionekana kwa mbali katika ardhi tambarale chini ya anga yenye mawingu mepesi. Mandhari hii inaangazia mazingira ya kiikolojia ya savana yanayochangia katika mazingira, mifumo ya maisha ya wanyama na mimea.

Mandhari ya kilimo yenye mashamba ya kijani yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yakitenganishwa na njia nyembamba, huku miti na vichaka vikitawanyika katika eneo hilo na msitu mwingine ukionekana kwa mbali; jengo dogo jeupe katikati ya shamba inaashira uwepo wa shughuli za kilimo au makazi na mandhari hii inaakisi usimamizi bora wa ardhi.

Mandhari ya asili yenye milima yenye uoto mnene wa kijani kibichi chini ya anga la samawati angavu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika, huku maji yakionekana kwa mbali yakiongeza mvuto wa kijeografia. Mandhari hii inaangazia uzuri wa mazingira ya milimani na umuhimu wa ikolojia ya misitu, ambapo uoto wa asili huchangia katika uhifadhi wa maji, hupunguza mmomonyoko wa ardhi.

Bwawa kubwa la maji lenye muundo wa kuzuilia maji upande wa kulia likizungukwa na uoto wa kijani, mteremko na mawe na barabara ya lami pembeni huku nyaya za umeme zikining`inia juu. Mandhari hii inaangazia muingiliano kati ya mazingira ya asili na miundombinu ya binadamu, ikionyesha maeneo ya asili.

Mandhari ya milima yenye miinuko mikali iliyopambwa na mwangaza wa jua, unaoipa mawe rangi ya dhahabu huku sehemu za juzi zikiwa na theluji na vichaka vya kijani vikitanda kwenye ardhi ya miamba. Mandhari hii inaangazia uzuri wa mazingira ya milima ikionyesha mchanganyiko wa hali ya baridi uoto wa asili na mchango wa ikolojia ya milima.

Mto wenye maji ya matope ukijikokota katikati ya mandhari ya asili yenye uoto mnene wa kijani kibichi, ambapo miti mbalimbali ikiwemo mitende mirefu na vichaka vimezunguka kiungo za mto jambo linaloonyesha mazingira ya kitropiki yenye rutuba na ulalo wa kiikolojia, mandhari hii inaangazia umuhimu wa mito katika kuendeleza maisha ya mimea na wanyama.

Mlima wenye uoto wa kijani kuanzia nyasi na vichaka vya mbele hadi miti mbalimbali kwenye mteremko wa msitu. Huku anga lenye mawingu likidokeza hali ya hewa ya mvua au baridi. Mandhari hii ya asili inaonyesha uzuri wa mazingira ya milimani yenye ikolojia tajiri, muhimu kwa uhifadhi wa mazingira.

Mandhari ya asili kutoka eneo la juu lenye miinuko ikifuchua mandhari pana yenye mchanganyiko wa misitu na maeneo ya wazi yanayoenea hadi upeo wa macho, huku sehemu ya mbele ikiwa na uoto wa kijani na miti iliyotawanyika na anga likiwa na mawingu ya samawati safi. Madhari hii inaangazia uzuri wa mazira ya asili na umuhimu wa uhifadhi wa ikolojia.

Mandhari ya milima yenye miamba mikali na tabaka za mwamba, huku theluji ikionekana katika mipasuko na maeneo yenye kivuli na uoto ukiota kwenye mteremko wa chini, anga safi la samawati linaashiria hali ya hewa nzuri, na kwa ujumla mandhari hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili yenye maeneo ya juu.

Mandhari ya asili yenye misitu minene na mito na uoto wa kijani kibichi chini ya anga yenye mawingu kiasi; huku sehemu ya mbele ikiwa na nyasi kavu na rundo la mawe. Mandhari hii ina akisi uzuri wa mazingira asili, ikisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa misitu na ikolojia kwa njia ya usawa wa mazingira.

Banda la kisasa la kulishia mbuzi ambapo mbuzi wengi hasa wa rangi nyeupe na kahawia walio mbele, wanachomeka vichwa kupitia nafasi za mbao ili kufikia chakula kilicho tandazwa ardhini. Mpangilio huu unaonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaolenga usafi, uratibu wa lishe, na ufanisi wa usimamizi wa mifugo; ikisisitiza umuhimu wa teknolojia na miundombinu bora katika kuboresha afya ya mifugo.

Kanga akiwa na vifaranga wake katika eneo la nyasi wakitembea kwa karibu kama kundi moja. Mandhari hii inaangazia ufugaji wa kanga kwa kuonyesha tabia ya malezi asili ambapo kanga hutoa ulinzi na mwongozo kwa vifaranga, jambo linaloonyesha umuhimu wa mazingira salama na ufuatiliaji wa ukuaji wa kanga.

Kundi kubwa la bata weupe walikusanyika nje ya jengo la mbao la kukulia, huku mfanyakazi aliyevaa mavazi ya kazi akisimamia harakati zao kwa kutumia fimbo. Jambo linaloonyesha ufanisi wa ufugaji wa bata katika mazingira ya kilimo cha kisasa. Mandhari hii inaangazia mbinu za kisayansi za kutunza bata.

Banda kubwa la kisasa la kufugia kuku lenye paa la juu na nguzo ya chuma, ambapo watu wawili waliovaa makoti wanasimamia kundi kubwa la kuku waliopo kwenye sakafu iliyofunikwa kwa nyasi kavu, huku vifaa vya kulishia na kunyweshea vikiwa vimetawanyika kwa mpangilio. Mandhari hii inaangazia ufugaji wa kuku wa kisasa unaotegemea usimamizi bora wa mazingira ya banda.

Mfugaji amesimama mbele ya kundi kubwa la kuku wa rangi wa aina mbalimbali, huku akishika wawili mbele ya banda la mbao lenye mlango wa kijani. Mandhari hii inaangazia ufugaji wa kuku kama shughuli ya biashara inayohitaji usimamizi wa miundombinu ya banda. Uangalizi wa aina za kuku na mbinu bora za malezi ili kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama.

Mazingira ya bustani yenye vitanda virefu vya mimea vilivyopandwa kwa mpangilio chini ya paa la plastiki linaloruhusu mwanga wa asili kuingia. Mandhari hii inaangazia kilimo cha mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa ambapo mbegu hupandwa kwa uangalizi ili kuhakikisha hali bora ya ukuaji, udhibiti wa joto na unyevu na ufatiliaji wa hatua za awali za maendeleo ya mimea hivyo huimarisha ubora wa miche.

Pakiti ya mbegu ikiwa na picha ya matunda ya papai yaliyoiva na mabichi ikisisitiza ubora wa mbegu zinazolengwa kwa soko la ndani na la nje. Kifungashio kinaeleza sifa kama ukubwa, umbo na ladha bora ya matunda; jambo linaloonyeshwa umuhimu wa kuchagua mbegu bora kwa wakulima, wanaolenga uzalishaji wa kibiashara hivyo kuchangia tija ya kilimo.

Mechi iliyopandwa kwenye kitalu kila mmea ukiwa kwenye nafasi yake ndani ya udongo au kiungo cha kukuza mimea, mpangilio huu wa kitaalamu huonyesha hatua ya awali ya kilimo cha mbegu, ambapo wakulima huandaa miche kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji bora, usimamizi rahisi wa mimea changa, na uzalishaji endelevu wa mazao ya biashara.

Miche yenye mimea michanga ya kijani, inayokuwa kwa mpangilio mzuri ndani ya seli zilizojaa udongo, ikionyesha hatua za awali za kilimo cha mbegu, katika mazingira yaliyodhibitiwa kama kitalu. Mandhari hii inaangazia umuhimu wa maandalizi ya miche bora kwa kutumia mbinu za kisasa, ili kuhakikisha ukuaji mzuri wa mimea na kuongeza tija ya uzalishaji wa mbegu.

Sehemu ya chumba cha kuoteshia mimea yenye mistari ya mimea michanga iliyostawi kwenye udongo, ikimwagiliwa kwa mfumo wa matone; unaotumia bomba jeusi na vitoa maji vya kijani; hali inayoonyesha hatua ya awali ya kilimo cha mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa. Mpangilio huu unalenga kuhakikisha miche inapata maji kwa usahihi, hali bora ya udongo na mwanga wa kutosha, hivyo kuimarisha ubora wa miche.

Pakiti ya mbegu yenye picha ya mboga za majani ikibainisha aina ya mazao yanayotarajiwa. Muundo wa pakiti unaonyesha maandalizi ya kitaalam kwa njia ya soko, na mandhari hii inaangazia umuhimu wa mbegu bora katika kilimo cha kisasa, ambapo wakulima huchagua mbegu zenye tija ili kuongeza uzalishaji.

Shamba la kilimo cha mbegu katika hatua za awali ambapo mimea michanga imepandwa kwa safu sambamba na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa ardhini. Teknolojia hii hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea hivyo huimarisha ukuaji wa mbegu, kupunguza upotevu wa maji na kuchangia uzalishaji endelevu wa mbegu.

Pakiti ya mbegu ikiwa na picha ya majani yenye mvuto wa kijani kibichi; jambo linalo onyesha umuhimu wa kilimo cha mbegu bora katika kuhakikisha uwekaji mzuri wa kutosha. Mbegu hizi huandaliwa kwa ubora wa hali ya juu ili kuwasaidia wakulima na wapenda bustani, kupata mimea yenye afya. Hivyo huchangia katika uzalishaji wa mbogamboga.

Mfuko wa mbegu za kunde uliochapwa kwa alama za ubora unaonyesha usambazaji wa mbegu bora kwa wakulima upatikanaji huu wa kitaalamu, unasisitiza umuhimu wa kilimo cha mbegu zenye ubora wa juu kwa ajili ya mavuno mengi ustahimilivu wa mimea na maendeleo ya kilimo cha kisasa.

kikundi cha watu wanne wakishiriki katika maandalizi ya shamba na kupanda na kutayarisha udongo katika mstari uliopangwa vizuri huku mmoja wao akishika pakiti ndogo ya mbegu, maandalizi haya yanaangazia kilimo cha mbegu, kama hatua ya msingi katika uzalishaji mazao ikisisitiza ushirikiano wa kijamii elimu ya kilimo na matumizi ya mbegu bora.

Rafu yenye pakiti mbalimbali za mbegu, zikiwa na picha na majani ya mboga na mimea ya mapambo kama: bamia, karoti, pilipili, matango, vitunguu, biringanya; na mandhari hii inaangazia kilimo cha mbegu kama hatua ya msingi katika uzalishaji wa mazao, ikisisitiza umuhimu wa kuchagua mbegu bora kwa ajili ya tija.

Mazingira ya kisasa yenye mimea michanga, iliyopandwa kwa mpangilio kwenye vitalu, huku mwanga wa jua ukipenya kupitia paa la uwazi wa vifaa vya mabomba na udhibiti wa hali ya hewa vikiwa ukutani. Mfumo huu wa kilimo cha mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa, huwezesha wakulima kukuza mimea kwa ufanisi, kuhakikisha afya bora ya mazao, kuongeza uzalishaji endelevu wa mbegu.

Vikopo vya plastiki vyeusi na vyekundu vilivyopangwa kwa mpangilio. Kila kimoja kikiwa na udongo na miche michanga yenye majani machache. Hatua ya awali ya uoteshaji wa mbegu katika mazingira yaliyodhibitiwa. Mpangilio huo unaonyesha umuhimu wa kilimo cha mbegu katika kuhakikisha ubora wa miche na urahisi wa usimamizi wa ukuaji.

Pakiti za mbegu za maua zikiwa kwenye rafu dukani kila moja ikiwa na picha ya maua yenye rangi angavu kama machungwa, manjano, pinki na zambarau. Mandhari hii inaangazia kilimo cha mbegu za maua kwa ajili ya mapambo au biashara ambapo upatikanaji wa mbegu zilizochanganywa huwezesha wakulima na wapenda bustani kulima kwa urahisi mimea yenye mvuto wa rangi na miundo mbalimbali.

Pakiti ya mbegu za tikiti maji zinazodokeza ubora uotaji, muundo wa paketi unaonyesha tunda zima na kipande kilichokatwa jambo linalosaidia wakulima kutambua sifa ya zao zinazotorajiwa na kuonyeshwa umuhimu wa kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotandaza kwenye shamba lenye mimea michanga, ambapo bombo la plastiki nyeusi zenye viunganishi vya kijani husambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Mbinu hii ya kisasa huwezesha kulima kutumia maji kwa ufanisi mkubwa, hasa katika hatua za mwanzo za ukuwaji wa mimea.

Rafu za dukani zenye paketi zambegu za maua. Kila paketi ikiwa na picha ya maua yenye rangi mbalimbali kama machungwa, manjano, zambarau, nyeupe. Mandhari hii inaangazia kilimo cha mbegu za maua kwa ajili ya mapambo, ambapo upatikanaji wa mbegu bora huwezesha wakulima na wapenda bustani kulima kwa ubunifu na tija."

Rafu ya duka yenye pakiti za mbegu za maua zikiwa zimepangwa kwa mpangilio. Mandhari hii inaangazia kilimo cha mbegu kupitia upatikanaji wa mbegu bora katika mazingira ya rejareja. Ambapo wakulima na wapenda bustani wanaweza kuchagua kwa urahisi mbegu zinazofaa kwa uzalishaji wa chakula, na mapambo hivyo kuimarisha tija na ubora wa mazao.

Miche michanga ya mboga ikikua ndani ya vikopo vidogo vya plastiki vyeusi vilivyowekwa juu ya mbao katika mazingira ya ndani ikiwa katika hatua za awali za ukuaji. Mandhari hii inaangazia kilimo cha mbegu kama hatua muhimu ya maandalizi ya miche bora kwa ajili ya kupandikizwa shambani. ikisisitiza umuhimu wa usimamizi wa awali wa mimea kwa uzalishaji wa mbegu bora.

Swala mwenye ngozi ya kahawia nyekundu na tumbo jeupe, akiwa anachungulia na kula majani katika eneo lenye nyasi, mawe na udongo, ikionesha tabia ya kawaida ya wanyama pori katika makazi yake ya asili. Mandhari hii inaakisi uzuri wa wanyama pori na umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya asili, kwa ajili ya ekolojia na utalii.

Ndege mwindaji akiwa ametua juu ya tawi la mti katika mazingira ya asili, akiwa na mdomo kali na makucha makubwa yanayoonyesha uwezo wake wakuwinda, maandhari hii inaangazia uzuri wa wanyamapori na mchango wao katika mfumo wa ekolojia ambapo ndege wa aina hii husaidia kudhibiti idadi ya viumbe wengine na kuonyesha afya ya mazingira ya porini.

Tumbili mwenye sura ya kipekee akiwa na manyoya meupe kuzunguka mdomo na macho akishika mmea wa kijani karibu na miamba katika mazingira ya porini yenye uoto wa asili. Tabia hii inaonyesha ulaji wa mimea kama sehemu ya lishe ya tumbili na uhusiano wake na mazingira ya misitu. Ikisisitiza umuhimu wa kuhifadhi wanyamapori na makazi yao kwa ajili ya usawa wa ikolojia.

Ndege mkubwa wa porini akiwa amesimama juu ya nyasi katika mazingira asili akiwa na miguu mirefu miwili membamba na manyoya meusi kichwani yanayofanana na tai. Muonekano wake wa kipekee, na tabia ya kuwinda kwa kukanyaga wanyama kama nyoka unaifanya kuwa miongoni mwa viumbe wa kuvutia katika ekolojia.

Kiboko akiwa majini, huku kichwa chake kikiwa wazi na sehemu za masikio, macho na pua zikionekana kwa undani na viboko wengine wakiwa majini kwa mbali. Mandhari hii inaangazia tabia ya wanyama pori wanaoishi katika mazingira ya maji kama mito na mabwawa, ikionesha umuhimu wa kuhifadhi makazi yao ya asili kwa ajili ya ekolojia.